Eneo la mapokezi katika jengo la benki huku kukiwa na watu mbalimbali wakipatiwa huduma za kifedha katika eneo hilo la benki. Lililotengenezwa vizuri na kunakshiwa kwa marumaru pamoja na vifaa vya kisasa huku kukiwa na muhudumu wa kike aliyevalia mavazi nadhifu sana akitoa huduma za kibenki kwa wateja.

Tangazo la benki ya absa, kukiwa na mwanamke mwenye tabasamu aliyeshikilia kifaa, tenga dogo lenye bidhaa mbalimbali, kama machungwa, nyanya pamoja na maandishi mengine, yaliyoandikwa kwa kugha ya kiingereza kama "Shop and save with your absa card".

Tangazo la huduma ya benki ya "CO-OPERATIVE BANK" likiwa na kijana alievalia fulana ya shati la kijani huku mkononi mwake akiwa ameshika simu. Tangazo linaelezea huduma mbalimbali zinazotolewa ndani ya benki hiyo, maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiswahili na kiingereza.

Benki ya stanbik benki tangazo la benki hiyo lililoandikwa kwa lugha ya kiingereza inayosomea kama a accessing digitai benking on republic wifi sinta gain pamoja na mkono wa mwanaume aliyeshika si majanja.

Jengo la baa, ndani ya eneo hilo kukiwa na vijana mbalimbali wa kiume na wa kike waliovalia mavazi nadhifu sana, wakiburudika kwa vinywaji vyenye kilevi na visivyokuwa na kilevi pamoja na muziki mzuri unaopigwa katika eneo hilo la starehe.

Wauzaji wa magari ya kifahari, huku mbele kukiwa na gari maalumu lililofunguliwa ndani, kwa ajili ya mteja kuweza kukagua na kujiridhisha kabla hajafanya manunuzi ya kununua gari hilo la kisasa.

Muuzaji wa magari tofauti tofauti hususa ni magari ya kifahari, huku katika eneo la wazi kukiwa na magari ya aina mbalimbali, yaliyopakwa rangi nyeusi ya kuvutia yenye viioo vyeusi pamoja na hari nzuri kuonyesha kuwa magari hayo ni mapya.

Wauzaji wa magari tofautitofauti yenye rangi mbalimbali ya aina tofauti kama nyeupe, nyeusi, bluu na nyekundu. Yaliyo hifadhiwa katika eneo moja sehemu ya wazi kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Wauzaji wa magari ya kisasa hususani ya ghalama kubwa na ghalama ndogo, yaliyohifadhiwa katika eneo la wazi kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa hizo. Huku kukiwa na magari ya aina tofautitofauti yaliyopakwa rangi nyeupe zinazovutia.

Wauzaji wa magari ya aina mbalimbali ya kifahari, magari makubwa na madogo, yaliyohifadhiwa katika eneo la wazi, sehemu ambapo ni mahususi kwa ajili ya biashara ya magari ya kisasa.

Duka wanalouza bidhaa za maziwa huku likiwa limepambwa vizuri kwa picha za vikombe vya maziwa pamoja na madumu yenye mzaiwa ndani yake. Huku likiwa limeandikwa maandishi yanayosomekwa kwa lugha ya kiingereza pamoja na namba za mawasiliano ya muuziaji wa bidhaa hizo.

Duka la maziwa lililopakwa rangi ya bluu inayopendeza huku likiuza bidhaa hiyo kwa bei ya rejareja, kutumia teknolojia ya kisasa huku likiwa limeandikwa maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kingereza "MILK ATM".

Duka linalouza bidhaa za maziwa lililoandikwa kwa lugha ya kingereza (milki ATM). Huku kukiwa na picha ya ng’ombe anayekula majani pamoja na kimiminika cha maziwa na kifaa cha kieletroniki, kinachotumika kuuza maziwa kwa bei ya rejareja kulingana na samani ya pesa ya mteja.

Duka linalouza bidhaa za maziwa hususan maziwa safi ya ng'ombe. Huku duka hilo likiwa limechorwa maandishi kwa lugha ya kingereza yanayosomeka kama "MILIKI ATM", picha ya ng'ombe pamoja na maandishi mengine ya huduma mbalimbali zinazopatikana ndani ya duka hilo; kama: yogati, mala pamoja na "ready to drink"; maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kingereza.

Duka linalouza bidhaa za maziwa kwanjia ya kieletroniki, lililopakwa rangi ya bluu bahari, picha ya ngombe anaekula majani, pamoja na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kingereza "milk ATM tax max" pamoja na kifaa kieletronoki kinachouza maziwa kwa bei ya rejareja kulingana na dhamani ya pesa ya mteja.

Duka linalouza bidhaa za maziwa, huku likiwa na picha ya ng'ombe anayekula majani, pamoja na maandishi mbalimbali yaliyoandikwa vizuri kwa lugha ya kingereza na kiswahili. Huku mashine hiyo ikitumia teknolojia ya kisasa kuuza bidhaa za maziwa kwa bei ya rejareja.

Duka linalouza bidhaa za maziwa, huku likiwa limepangwa kwa maandishi ya yaliyo andikwa lugha ya kingereza na kiswahili, pamoja na kifaa maalumu cha kieletronoki, kinachouza maziwa kwa bei ya rejareja kulingana na thamani ya pesa kwa mteja.

Duka linalouza bidhaa za maziwa, hususani maziwa ya ng'ombe, huku ndani ya duka hilo kukiwa na mashine maalumu inayotumika kuuza bidhaa hizo kwa njia ya kielektroniki. Duka lililoandikwa kwa maandishi kwa lugha ya kiingereza "ATM and snacks shop".

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususan bidhaa za maziwa, huku ndani ya duka hilo kukiwa na mwanamke aliyevalia mavazi mazuri sana mikononi mwake, akiwa amebeba kopo lenye maziwa ndani yake na maandishi yaliyopakwa vizuri kwa rangi ya kuvutia yaliyoandikwa kwa lugha ya kiswahili maziwa.

Duka linalouza bidhaa za maziwa, likiwa limepakwa rangi nzuri ya kuvutia na milango yenye rangi ya bluu bahari pamoja na picha ya watu wanaokunywa maziwa, picha ya vimiminika vya maziwa, pamoja na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza "Fresh Milk", huku ndani ya duka hilo kukiwa na mashine maalumu, inayotumika kuuza maziwa kwa bei ya rejareja.

Duka linalouza bidhaa za maziwa lililojengwa vizuri, ndani ya duka hilo kukiwa na mwanaume aliyevalia mavazi nadhifu sana akipima maziwa katika chupa ndogo ya wazi, aliyeshikilia kwa mkono wake wa kushoto.

Duka linalouza bidhaa za maziwa, lililotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa kwa njia ya kieletroniki huku likihusisha uuzaji wa bidhaa hizo kwa bei ya rejareja. Duka hilo lililopakwa rangi nyeupe na bluu bahari, huku likiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza "Miliki etiem ", pamoja na picha ya ng'ombe.

Duka linalouza maziwa safi ya ng'ombe huku likitumia teknolojia ya kisasa ya kielektroniki, ambayo inamwezesha mteja kununua maziwa kwa njia ya kisasa kulingana na pesa yake ikiwa imebandikwa picha ya ng'ombe anayekula majani.

Duka linalouza bidhaa ya maziwa lililopakwa rangi ya bluu bahari na picha ya ng'ombe anayekula majani huku likiwa na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya Kiingereza; likitumika kuuza maziwa kwa bei ya rejareja kwa kutumia teknolojia ya kisasa ambayo inahusisha uuzaji wa bidhaa hiyo kulingana na pesa ya mteja.

Duka linalouza bidhaa safi ya maziwa ya ng'ombe limeandikwa kwa maandishi yanayosomekwa kwa lugha ya kiingereza "MILK ATM" yaligo pakwa ranginyeupe. Duka likiwana rangi yeupe pamoja na picha ya ng'ombeanayekula majani, ikiwa imetengenezwa kwa machine maalumu inayotumika kuuza maziwa kwanjia ya kieletroniki.

Duka linalouza bidhaa za maziwa safi ya ng’ombe, huku ndani ya duka hilo kukiwa na mashine maalamu inayotumika kuuza maziwa kwa bei ya rejareja, mashine iliyochorwa picha ya ng’ombe anayekula majani, pamoja na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiswahili freshi.

Duka linalouza bidhaa za maziwa huku ndani ya duka hilo kukiwa na mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana, mkononi mwake akiwa ameshika chujio maalumu, akichuja maziwa katika jagi dogo lenye rangi nyeupe.

Duka linalouza bidhaa za maziwa huku mbele ya duka hilo kukiwa na mwanamme aliyevalia mavazi nadhifu, mkononi mwake akiweka pesa katika kifaa hicho na kutumia kubonyeza kwa ajili ya kuchukua bidhaa ya maziwa kulingana na thamani ya pesa aliyoweka.

Duka linalouza bidhaa za maziwa lililopakwa rangi ya bluu bahari pamoja na nyeupe, na picha ya ng'ombe na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza "QUALITY MILK ATM". Huku kukiwa na kifaa maalumu cha kisasa kinachotumika kuuza maziwa kwa bei ya rejareja.

Uuzaji wa samani mbalimbali za majumbani na maofisini kama; meza za mbao, meza za vioo, makabati, vitanda, makochi, mito ya makochi, mito ya vitandani, saa za ukutani, makabati ya chakula pamoja na makabati ya majikoni .

Wauzaji wa samani mbalimbali za majumbani kama: makochi, meza, viti na makabati ya kisasa pamoja na bidhaa nyingine nyingi hususani taa za urembo pamoja na bidhaa nyingine zilizo fungwa vizuri kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Wauzaji wa samani za majumbani kama makochi, meza, vitanda pamoja na bidhaa nyingine zinazotokana na mbao, zikiwa zimewekwa katika eneo maalumu duka ambalo bidhaa hizo huuzwa kwa bei ya jumla na rejareja.

Samani za majumbani kama; viti vya mbao, meza za mbao, kabati za ukutani pamoja na bidhaa nyingine kama vitanda vinavyotengenezwa kwa mbao na kuhifadhia vizuri kwa ajili ya kuuzwa.

Wauzaji wa samani mbalimbali za majumbani pamoja na za maofisini, kama: meza, viti, makochi, meza za kioo, taa za urembo, makabati ya kisasa pamoja na bidhaa nyingine zinazotumika kwa ajili ya urembo wa majumbani.

Wauzaji wa samani mbalimbali za maofisini na majumbani hususani zinazotenezwa kwa mbao na zisizotengenezwa kwa mbao kama viti vya kawaida na viti vya plastiki, meza za kukalia, meza za chakula, viti vya kukalia vya ofisini na majumbani.

Wauzaji wa samani mbalimbali za majumbani na maofisini, kama makochi ya kisasa, yanayotengenezwa kwa kitambaa maalumu pamoja na makabati huku bidhaa hizo zikiwa zimewekwa mbele ya duka kubwa la kisasa, linalouza bidhaa mbalimbali.

Wauzaji wa samani za majumbani, kama makochi pamoja na samani nyingine, hususani zinazotengenezwa na mbao, zilizohifadhiwa pembezoni mwa karakana, sehemu inayotengeneza bidhaa hizo kwa ajili ya kuziuza kwa wateja mbalimbali wanaonunua samani za majumbani.

Wauzaji wa samani za majumbani kama makochi, viti, meza, makabati, picha za ukutani, saa za urembo, taa za urembo pamoja na bidhaa nyingine. zinazotengenezwa kwa mbao na vitu vinginevingine zinazopamba nyumba na mazingira.

Wauzaji wa samani mbalimbali za nyumbani na maofisini kama makochi ya kisasa yanayotengenezwa kwa vitambaa bora na vizuri mapazia, mito, viti vya kisasa, meza za mkutano pamoja na meza za ofisini, meza za kioo na meza za mbao.

Wauzaji wa samani za majumbani kama meza za kioo, meza za mbao, viti, makochi, vitanda vya kisasa, taa za ukutani, picha za urembo, saa pamoja na vitu vingine ikiwemo makabati. katika jengo kubwa mahususi kwa shughuli hiyo.

Wauzaji wa samani za majumbani, kama: viti, meza za mbao, vitanda vya kisasa vinavyotengenezwa kwa mbao; vikiwa vimehifadhiwa sehemu ya wazi, eneo ambalo samani hizo hutengenezwa kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja tofauti tofauti.

Wauzaji wa samani za majumbani kama: makochi, viti, meza, makabati, vifaa mbalimbali vya kisasa vinavyotumia teknolojia ya kielektroniki, picha za ukutani pamoja na taa za urembo.

Mafundi seremala watengenezaji wa samani mbalimbali za majumbani na maofisini kupitia mbao, akiwa katika eneo la karakana ambayo hutumika kwa ajili ya utengenezaji wa samani hizo.

Samani za majumbani, kama makochi yaliyotengenezwa na kushonwa vizuri kwa vitambaa pamoja na mbao zilizochongwa vizuri. Makochi yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri yenye rangi tofautitofauti kama: nyekundu, bluu, kijivu; huku yakiwa yamepambwa vizuri kwa mito midogomidogo.

Wahudumu wa hoteli waliovalia mavazi sare ya hoteli hiyo, katika jengo la hoteli mikononi mwao wakiwa wameshika vyakula mbalimbali, vilivyotengenezwa mahususi huku wakiwa wamesimama mbele ya jengo, kuvitazama viti vya wateja vilivyoko mbele yao.

Eneo la mapokezi katika jengo la hoteli mahali palipoandikwa maandishi ya kiingereza yenye rangi ya dhahabu yanayosomeka "reception" huku ukiwa na wahudumu waliovalia mavazi sare ya hoteli hiyo, wakipata maagizo kutoka kwa muhudumu wa mapokezi.

Eneo la wazi ndani ya jengo la hoteli, mahali ambapo ni sehemu mahususi kwa ajili ya upataji wa chakula cha mchana na usiku pamoja na chai kwa wateja wa hoteli hiyo. Huku kukiwa na watu mbalimbali wanaopata chakula ndani ya hoteli hiyo.

Duka la mtaa mahali ambapo bidhaa mbalimbali huuzwa kama nyanya, vitunguu, karoti pamoja na bidhaa tofautitofauti za chakula na vinywaji huku ukiwa na watu mbalimbali wanaume kwa wanawake wanao fanya biashara ndani ya duka hilo.

Soko dogo, mahali ambapo bidhaa mbalimbali zinauzwa kama nyanya, vitunguu, karoti, mboga za majani, pamoja na bidhaa nyingine, huku mbele ya soko hilo kukiwa na vijana wawili, wa kiume na wa kike, waliosimama mbele huku wameshika mchicha uliowekwa katika mfuko safi.

Soko dogo, mahali ambapo bidhaa mbalimbali huuzwa, kama: nyanya, vitunguu, karoti pamoja na bidhaa nyingine, huku kukiwa na watu mbalimbali wanaume kwa wanawake, wanaouza bidhaa hizo ndani ya soko hilo, zilizohifadhiwa vizuri katika matenga na meza maalumu.

Soko dogo mahali ambapo uuzwaji wa bidhaa mbalimbali hususani zinazotengenezwa kwa ngozi kama viatu vya wazi, mikanda, mikoba, nguo za batiki pamoja na bidhaa nyingine zilizonging'inizwa ukutani zikiuzwa ndani ya duka hilo.

Soko dogo, mahali ambako bidhaa mbalimbali huuzwa hususani bidhaa za chakula, kama nyanya, vitunguu pamoja na bidhaa nyingine hususani mbogamboga za majani zilizohifadhiwa vizuri katika matenga na mabeseni, mahususi kwa ajili ya uwekaji wa bidhaa hizo zinazotumika majumbani kwa chakula.

Soko dogo, mahali ambapo bidhaa mbalimbali huuzwa, kama: vyakula, vinywaji pamoja na bidhaa nyingine zilizowekwa katika meza maalumu zilizofunikwa kwa kitambaa chenye rangi nyekundu, huku kukiwa na wauzaji wa bidhaa hizo tofautitofauti, waliojipanga katika mistari kwa ajili ya kuhudumia wateja.

Soko dogo mahali ambapo bidhaa mbalimbali huuzwa kama bidhaa za chakula hususani nyanya pamoja na bidhaa nyingine, zilizopangwa vizuri katika meza ndogo za mbao zilizotengenezwa pembezoni mwa barabara eneo wanalopita watembea kwa miguu na magari.

Soko dogo mahali ambapo uuzaji wa bidhaa hususan vitunguu maji hufanyika, vilivyohifadhiwa katika ndoo ndogo pamoja na ndoo kubwa zenye rangi tofauti tofauti kama kijani pamoja na bluu; huku kukiwa na mwanaume aliyevalia mavazi nadhifu sana, mkononi mwake akiwa ameshika zao hilo.

Soko dogo mahali wanapouza bidhaa mbalimbali kama bidhaa za vyakula, mboga za majani pamoja na matunda, huku kukiwa na meza tofauti tofauti zilizo wekwa bidhaa hizo na nyingine zikiwa zimetandazwa chini.

Soko dogo mahali ambapo bidhaa mbalimbali huuzwa hususani nyanya, huku ndani ya soko hilo kukiwa na watu tofauti tofauti wanaonunua na kuuza bidhaa sokoni hapo. Ndani ya soko hilo kukiwa na mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana akichagua nyanya na kuziweka kwenye tenga dogo kwa ajili ya kwenda kufanya mapishi.

Soko ambalo linajishughulisha na uuzaji wa bidhaa tofautitofauti kama: nguo, mikoba ya ngozi na isiyo ya ngozi, pamoja na mikanda ya ngozi na isiyo ya ngozi na vitu vingine kama; viatu huku ndani ya soko hilo kukiwa na watu tofautitofauti wanaume kwa wanawake wananunua bidhaa mbalimbali.

Soko dogo mahali ambapo uuzaji wa bidhaa mbalimbali hufanyika, kama bidhaa za chakula pamoja vinywaji na matunda, huko ndani ya soko hilo kukiwa na watu tofauti tofauti wanaouza na kununua ndani ya soko, bidhaa zilizotandazwa chini na zingine zikiwa zimewekwa kwenye mabeseni ya kuuzia bidhaa hizo.

Soko dogo sehemu panapouzwa bidhaa mbalimbali kama nyanya, vitunguu, karoti, kabeji pamoja na bidhaa nyingine hususani ni bidhaa za chakula huku kukiwa na watu mbalimbali wanaonunua bidhaa hizo kwa ajili ya kwenda kupika chakula majumbani kwao.

Huduma ya kutuma na kupokea fedha kupitia mitandao ya simu, inayofanywa na kampuni. Huku kukiwa na kifaa maalumu cha kielektroniki, kinachotumika kwa ajili ya kutuma fedha kutoka kampuni moja kwenda kampuni nyingine.

Huduma ya kifedha inayotolewa na mashine maalumu ya kielektroniki kwa njia ya simu ya benki ya "KCB" iliyoandikwa "KCB m-pesa", huku kukiwa na picha ya mdada anayelezea namna ya kutumia huduma hiyo kupitia namba na mawasiliano yaliyo yaweka katika picha.

Majengo makubwa ya kisasa, mali isiyohamishika huku ndani ya majengo hayo kukiwa na vyumba vilivyo pakwa rangi nzuri za kuvutia, madirisha yanayopitisha hewa nzuri pamoja na milango ya kuvutia. Huku eneo hilo likiwa limepakwa rangi nzuri nyeupe inayoonekana vizuri kwa ajili ya watu kuishi.

Jengo kubwa la ghorofa mali isiyohamishika lililojengwa vizuri na kupakwa rangi zinazovutia, huku likiwa limetengenezwa kwa ustadi mkubwa kwa madirisha makubwa na milango ya kisasa; jengo linalotumika kwa ajili ya shughuli mbalimbali hususani za maofisi.

Majengo makubwa ya kisasa mali isiyo ya mishika yaliyojengwa vizuri na kuwezekwa kwa paa la kisasa, huku likiwa limepakwa rangi nzuri za kuvutia, madirisha yanayopitisha hewa safi, pamoja na uzio imara uliotengenezwa kisasa unaozunguka jengo hilo.

Majengo makubwa ya kisasa mali isiyo hamishika, huku majengo haya yakiwa yametengenezwa vizuri, kwa mifumo ya kisasa ya maji na umeme iliyowekwa vizuri, kwa ajili ya upatikanaji wa huduma hizo.

Majengo makubwa yenye maduka mengi ndani yake, huku ndani ya maduka hayo kukiwa na bidhaa tofauti tofauti, kama bidhaa zinazotengenezwa kwa mbao pamoja na vitu vingine, ikiwemo; meza za kisasa, viti vya kisasa, taa za ukutani, urembo na vitu vingine vingi.

Majengo makubwa yenye maduka mengi ndani yake, huku ndani ya majengo haya kuna maduka yanayouza bidhaa za aina tofauti tofauti hususani nguo za kike na kiume, viatu vya kike na kiume pamoja na midoli na vitu vingine vya nyumbani.

Majengo makubwa yenye maduka mengi ndani yake huku ndani ya majengo hayo kukiwa na maduka tofauti tofauti hususani yanayo uza bidhaa za nguo kama mashati ya kiume, suruali za kiume, pamoja na bidhaa nyingine za mavazi zilizofungwa vizuri na kuhifadhiwa katika makabati ndani ya jengo la maduka haya.

Majengo makubwa yenye maduka mengi ndani yake, huku ndani ya majengo haya kukiwa na maduka yanayouza bidhaa tofauti tofauti kama nguo zakike, nguo zakiume za ukubwa tofauti tofauti. Zilizopangwa katika makabati maalumu pamoja na meza za kisasa kwa ajili ya kuvutia wateja.

Duka la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali kama bidhaa za chakula hususani mikate inayowokwa vizuri kwa ngano, zikiwa zimehifadhiwa katika makabati makubwa yaliyopangwa vizuri bidhaa hizo zinazoonekana kwa muonekano wa kuvutia.

Duka la kisasa mahali panapouzwa bidhaa mbalimbali hususani bidhaa za vinywaji kama juisi za chupa na juisi za kopo, zilizohifadhiwa vizuri katika maboksi yaliyopangwa kulingana na aina ya kinywaji ndani ya meza hizi.

Duka kubwa la kisasa mahali wanapouza bidhaa mbalimbali hususani bidhaa za chakula na matunda kama: maembe, maparachichi pamoja na mananasi; huku vikiwa vimehifadhiwa vizuri katika makabati na meza za kisasa zilizotengenezwa mahususi kwa ajili ya uhifadhi wa bidhaa hizo.

Duka kubwa la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali kama bidhaa za vinywaji zilizo pangwa katika makabati maalumu, huku kukiwa na bidhaa tofauti tofauti kama mafuta, sabuni na bidhaa nyingine, zilizo hifadhiwa katika makabati ndani ya duka hilo kwa mpangilio mzuri.